Huyu ni rais wetu wa mbeleni Uhuru Mwegai Kenyatta wakiwa wanashauriana na jaji mkuu ni kama wanaongea mambo ya utendakazi vile wataiboresha.

Mashabiki wamejitokeza hapa ikiwa wengine wanakimbia wengine wanatembea barabarani kubwa. Naona wengine wamepanda gari juu na kando kando. Ni kama wenzetu wanasherehekea ni kama hio timu ilifaulu.

Hii ni picha ya cheti cha paspoti ambaye naona iko na rangi mbili nyeusi na ile ingine na rangi ya samawati, hiyo nyeusi ndio ilikuwa inatumika mara ya kwanza ndio serikali yetu ikabadilisha inaitwa hii ni ya kidijitali na imetengenezwa hivi karibuni.

Huyu ni mwenzetu amefanya bidii akajiandikisha ili apate cheti yake cha paspoti .Lakini baadaye ilipotayarishwa ilionekana ikona makosa, hapo ndio aliambiwa ,hizi majina zako hazifanani na mtambo wao ikafanya makosa .

Ni nyumba kubwa ambayo inaitwa nyayo, Somali paspoti zimetengenezwa na hapo wenzetu wakiwa wanahudumiwa wakiwa wamekaa na wengine wako dirishani wakipata huduma.

Hapo naona ni mbele ya post office yaani huduma centre hapo ni kama wale wanavyokuja hapo ama wananchi wamelalamika sana ndio mkurungezi mkuu amefika akiwa anahutubia ama anawapasha habari kuhusu vile kazi utendakazi ingekuwa bora zaidi.

Ni dada tu amefika Huduma Centre, mahali huduma inapatikana, iwapo ameamua ajisajili ili apate ile cheti yake cha kitambulisho, iwapo anachukuliwa vidole.

Hii ni ofisi fulani ambayo watu wanapata usaidizi fulani ni kama wanatafuta cheti fulani ili waende wakajisaidie, hapo ndio naona wametulia wakiwa wamekaa wengine wakiwa wanahudumiwa huko dirishani.

Hii ni siku ya zoezi ya wamama wetu, naona hapo wamejitokeza wamama na wasichana wakiwa uwanjani. Hapo ndio wameanza kukimbiakimbia ama kuruka ruka.

Hapo wenzetu nikama wamejitokeza kwa wingi inaonekana hapa kuna sherehe kali kwa vile naona mashabiki wamejitokeza kwa wingi wakiwa na furaha, hapo kuna huyu mwingine anashikilia bendera na wengine wamevaa jezi mbalimbali ama kenya airways .

Naona mwezetu ama wanachi wanajitokeza iliwapate huduma mbalimbali humu ofisini. Naona wamekalia pakustuli mzuri , yaani mlinda salama akiwa anatembea kwa karibu yao.

Hapo ni kanisani na kulikuweko na free camp ambaye watu waliambiwa wajiandikishe ili wapate msaada fulani. Na hapo nimeona mwenzetu amekaa akiwa anaendelea na kazi yake na watu wamejitokeza kwa wingi.

Hapo ni uwanjani mahala ambapo wenzetu wanafanya zoezi ili wajiandae kushindana na mabingwa wengine majirani. Hapo ndio mwenzetu naona ameruka kwa ujuu ili aonyeshe wale wenzake namna anaweza cheza vizuri.

Naona cheti cha paspoti nyingi zimetengenezwa na hapo juu katika ofisi ni sambaza iliyo mezani ili wenyewe wakuje wapokee cheti zao.

Hapo naona mwenzangu amejishikilia pasipoti yake, ni kama alikuwa anangojea hiyo pasipoti kwa muda. Na vile serikali yetu, ni vile taratibu wa pasipoti, pasipoti inapatikana haraka, nikama amefaulu na anafurahia.

Hapa ni kwa huduma, mahali huduma bora zinapatikana katika hii nchi yetu ya Kenya ambaye inaitwa Huduma. Vile tunaona mfanyikazi yetu wakiwa wanajadiliana hapo, mmoja wao akiwa amekaa ama mwengine akiwa anasimama.

Huu ni deski ambayo unasaidianga wateja wakifika, unaanza na hapa ndio wakiwa wanaelekezwa mahali ambapo wahitaji usaidizi katika chumba hicho cha huduma centre .

Hii ni rais wetu Uhuru ambaye hapo kando kuna bibi yake anasimama na hapa majaji wanasimama. Hapo ni kama wanahutubia wananchi wakiwa wanatoa habari kwa ufupi.

Hapo ni Huduma Centre mahali ambapo watu wanapatanga huduma naona imeandikwa kwa ubao kwa herufi kubwa ya kwamba ili wateja ama watu wanaotaka wahudumiwe wajue ikiwa wale wafanyakazi wamevaa nguo za kazini ambaye imechorwa Huduma Centre hapa mfukoni .

Huu ni chumba cha uhamiaji ,ambaye inaitwa immigration office ina watu wakipata ile cheti yao ya kusafiri ama pasipoti, ikiwa tayari wanapigiwa simu ndo wakifika hapa wanapokea. Hapo ndo wanaambiwa wapige sahihi kwa hiyo kitabu.

Huu ni wamama ama wasichana wanacheza mpira ya mikono. Naona kuna timu mbili wamepatana hapo uwanjani. Mashabiki naona wametulia wakiwa wanamwaangalia na macho ya furaha.

Mwenzetu hapo ni kama alirauka asubuhi hapo ili apate huduma yake hapo huduma centre . Ni kama alipoteza kitambulisho yake na anaziweka vidole zake kwa ile mashini ya kisasa ambaye itaonyesha kwamba kitambulisho iko kwa ile system ya serikali.

Hapo timu yetu ni kama wanataka kuanza mpira. Naona kuna ile utaratibu walifuatilia. Mashabiki wamefika, wachezaji wamefika. Sasa muda wa kuanza mpira ni kama dakika chache itakayokuja. Ni kama wanajadiliana vile watapambana na wenzao wengjne.

Inaonekana ni ule mchezo wa kuruka, jamaa ameruka kutoka mbali, inaonekana ile utaratibu ametumia ni kama alikuwa na zoezi ya kutosha na inaonekana ni kama kuna zoezi fulani inaendelea.

Huu ni ishara ya kwamba kulikua na mchezo inaendelea katika hii uwanja naona wachezaji wakiwa wanashangilia ama wakiwa wanasalamiana ,na wale mashabiki waliokuja kumpa nguvu zaidi hapo uwanjani.

Rais wetu Ruto akiwa anahudhuria ibada ya kanisa ama akiwa anasalamia watu. Watu wakiwa wanampenda rais wetu. Ni salamu nyingi sana akiwa anafurahi.

Huu ni ule chama wa kwanza ambaye inaitwa KANU, ambaye ilikuwa inaongozwa na rais wetu marehemu Daniel Toroitich Arap Moi. Naona wenzetu ama wale wa chama wamejitokeza wakiwa wanahudumia wafuasi wao.

Huu ni mchezo wa mpira, football ambaye ni mchezo wa mguu. Naona kuna timu mbili, timu wawili wanaocheza, wakiwa wamevaa jezi tofautitofauti. Naona mpira walipata kona ndo wenye timu iyo.

Hapo watu wamejitokeza kwa wingi wakiwa kujisajili jina yao ili wapate msaada fulani katika serikali ama wasaidizi wema wengine. Naona enyewe harakati ishaanza. Mzee ashajiandikisha mwingine anasimama.

Mwezetu amejisajili kuchukua kitambulisho kwa muda mrefu, ni kama alingojea sana na leo alipofika ofisini aliambiwa kitambulisho yako ndio hiyo mkononi wako. Hapo ndio alifurahia.

Wenzetu wamefika Huduma Center mahali ambapo panapatikana huduma mbalimbali. Hapo ndo wamewasilisha ile mahitaji yao wakiwa wanasubiri wahudumiwe na ile mfanyikazi hapo amekalia.

Hapo naona wakuu ama wale wakubwa wa huduma centre ama mkurungezi mkubwa amefika. Ndio hapo mfanyakazi mmoja anamuonyesha vile kazi ilikuwa inavyotendeka moja kwa moja.

Wachezaji naona wamejitokeza wakiwa na furaha na bashasha. Wanapoenda wale mashabiki walivyohudhuria hiyo mchezo wakiwa wanasherehekea na wenzao waki.

Huu ni mashabiki wa timu ya Al-aziza FC, ni football club ambaye imecheza mpira. Kulikuwa na mashindano kati ya hii timu na timu ingine. Hapo ndiyo imefaulu na wakakua timu bora zaidi.

Hali ya mahakama na usimamizi wa haki nchini imeendelea kubadilika kwa miaka ya hivi karibuni, huku juhudi zikifanya kuimarisha wazi ufanisi na upatikanaji wa haki kwa wananchi wote.

Hii ni cheti ambayo unapewa wakati ambao mtu umezaliwa. Ni cheti ambaye huwa inasaidia na inamanufaa zaidi kwa mtoto kwa vile kwa shule unaitishwa barua ya kuzaliwa. Bila hiyo hakuna kusajiliwa.

Hapa ni Raila Odinga, ni mwanasiasa nchini yetu, ni kama wanamuunga mkono huyo mwanasiasa. Hapa ndo tunaita hii chama yao Chungwa Moja ambayo ni ODM.

Huu ni ofisi wa JSC yaani Judicial Service Commission. Naona mfanyikazi wetu ama yule jaji amerauka akiwa kwa deski yake. Ni kama kuna mahojiano inaendelea pande ile ingine wakati wale waliohudhuria haionyeshi hii picha vizuri.

Huyu ni rais wetu wa mbeleni ambaye anaitwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta, naona hapo ameshikilia mama mmoja mkononi, na hapo wakiwa amefurahia.

Huu ni ukuta umejengwa na hapo juu unaona kuna chuma imetengenezwa vizuri na kuna tanki nyeusi hapo juu yake. Enyewe hiyo tanki ni ya kuhifadhi maji ili maji ikipotea inasaidia wenyeji wanaoishi hapo kwa hiyo ploti ama nyumba.

Hapo wafanyikazi wetu wa Huduma wamejitokeza kwa wingi. Hapo ndio wameanza kuchukua picha wakiwa wengi. Mkurugenzi, wakazi wale wa chini chini wote wakiwa wamevaa ile nguo ya kazini ambayo imeandikwa hapo juu Huduma Center .

Huu ni mfanyikazi ambaye anaonesha wamama kama hapa kwa tarakilishi yake kuna senema ama kuna kitu fulani inaendelea na wamama wametulia wakiwa wanaangalia wanaoneshwa ili wapate mafunzo fulani.

Hapo naona wazee wetu au wafanyikazi wetu wakiwa wanaendelea kujaza fomu, kulikuwa na hesabu ama ama kampuni walikua wanataka kujua wafanyikazi ngapi ndo wanafanya kazi katika kampuni yao.

Huu ni rais wetu Mr Ruto, Wetangula spika wetu wa bunge na huyu mwingine ni jaji mkuu ni kama wamepewa ile cheti ya utenda kazi yao ambayo ni mzuri. Hapo ni kama wazee wanafurahia sana.

Hawa ni mashabiki wetu wa hapa humu nchini Kenya, na naona wameshikilia bendera yetu, huko wakiwa na furaha, kulikua na michezo ambayo ilikua inaendelea uwanjani kati ya timu ya Kenya na ya jirani, hapo ndio wanapatia nguvu timu yetu ili wafaulu.

Huu ni picha wa jaji ambaye anaapishwa akiwa amebeba bibilia kwa mkono. Ni ishara ya kwamba ameamua kuchukua hii jukumu na amekubali kuapa.

Hiyo ni picha ya cheti cha usafiri ama pasi yaani kwa kiingereza passport ambaye inatumika hii nchi yetu ya Kenya nikama kitambulisho ama amejitambulisha naye ukiwa unasafiri ughaibuni, nchi za jirani ama nchi zile zingine.

Hapo naona kuna shrehe kubwa inaendelea ama wakiwa wanafurahia ni kama timu kubwa walienda kuchezana hao majirani baadaye waliporudi naona wakiwa wanapokelewa na mafans wao hapo ndio wanafurahia ama wakiwa wanasherehekea.

Hii ni jumba fulani ambayo naona kuna ofisi kubwa hapo. Watu wamejitokeza wengi ili wapate usaidizi ambao wanahitaji. Na ndio wameharauka wakiwa wanangojea huduma bora.

Huyu ni mkubwa wa chama cha wanasiasa ambaye anaitwa Kalonzo Musyoka. Hapo ni kama anawahutubia watu akiwa anasimama hapa na wafuasi wake.

Hapa naona washabiki wakiwa wamefurahi, kuna sherehe inaelekea ama kuna mpira ama zoezi fulani inaendelea, akiwa wameinua bendera yao juu hivi wakiwa anampatia ile nguvu zaidi ili washinde kwa vile washabiki ndio muhimu kwa kucheza mpira.

Hapo mashabiki wamejitokeza Man City fans ambaye sasa wanasherehekea timu ya Man City ambayo inachezanga mpira kule Uingereza ambayo ni timu hodari.

Hapa ni huduma, mahali wakenya wanahitaji huduma mbalimbali kama kitambulisho kama nini wanaendanga. Naona hii huduma imeundwa vizuri, naona kumetulia hakuna watu wengi leo.

Naona mchezaji wetu amesubiri ama amesimama akiwa ameshagaa hii mpira atapitisha wapi. Naona mwenzetu ashamfungia na hamna ya kupita. Inaonekana hii mchezo ilikuwa kali sana.

Hapo Sonko Rescue Team ambaye ni kampuni ya gavana wetu wa Nairobu wa mbeleni. Ni kama wamekutana hapo wakiwa wanajadiliana kuhusu vile wangewevyo kusaidia wananchi.

Hii desk inaitwa information desk ambaye mtu akikujwa kwa huduma mara ya kwanza kwa vile hajui anapoelekea ama anaenda wapi ndo anapewa mawaidha kuhusu ile sekta ambayo anawezaenda ili apate huduma.

Ni naibu wa rais wa jamhuri ya Kenya ambaye amejionekana kwa matazamo wake wa wazi. Na Kauli kuhusu maswala ya uwala bora.

Huu ni wenyeji wa mtaa fulani wakiwa wanaunga kampeni ya mzee Raila Amolo Odinga na Kalonzo Musyoka. Hapo wamejitokeza. Naona imewekwa picha ama jina ya mzee hapo.

Hapa ni kwa Huduma Center msichana akiwa anahudhuria wale wanaohitaji msaada fulani. Hii mtandao hii uzinduzi ilizinduliwa ilikuwa inawasaidia waafuasi wengi na watu, iliboresha msaada nyingi kama kidijitali zinazosaidia watu wengi sana..

Huu ni rais wetu Samoei Ruto akiwa anahutubia wenyeji na hapo kando kuna jaji mkuu amesimama. Enyewe naona akiwa anaambia maendelo yake na vile kazi ya majaji zinaendelea vipi.

Madada zetu wako uwanjani wakiwa wanashangilia mkono ni kama timu yao imefunga bao ama wamefaulu. Wanampatia mashabiki morali ya kuangalia mpira yao. Naona mchezo inaendelea wachezaji wa jezi aina mbili wamejitokeza.

Huyu ni mchezaji R. Syvaline ambaye ni mchezaji wa KDF ambaye ni Kenya Defence Forces. Inaonekana amekuwa mchezaji bora katika hiyo timu. Naona akiwa amepewa pongezi na mkubwa yake.

Haya ni rais wetu rais Uhuru Mungai Kenyatta alipofaulu wakati aliwania kiti ya urais. Hapo ndio imefika wakati wa kuapisha akiwa ameshikilia bibilia mkononi.

Hapa wenzetu wafanyikazi wa Huduma wakiwa wanajadiliana kuhusu vile watarekebisha kazi yao. Inaonekana yule anasiamama ni mfanyikazi na yule anakaa ni mmoja wa wafanyikazi wenzake.

Madada zetu ni kama wanacheza mpira ya mkono wakiwa wamevaa jersey mbili tofauti, hii ndo hali yao ya kucheza wakiwa uwanjani.

Hapo kulikuwa na mashindano ilikuwa inaendelea . Inaonekana wenzetu ni kama wamefahuru. Naona wameishikilia ile cup walipofahuru walipewa kitu ya kufurahisha hawa .Hapo wanainua juu wakiwa wameangalia kwa furaha na bashasha.

Huyo ni chama yetu ya PNU ambaye mkurungezi mkubwa wao alikuwa Rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta .Ni kama walishinda kiti fulani mahali ,ambapo wale wafuasi wake wanasherekea.

Wenzetu wakukimbia washafika uwanjani wakiwa wanaingia kwa mlango. Wamepanga mstari sambamba wakiwa wanataka kuanza kukimbia ama kucheza. Hapo ndo wamejifanya tayari naona watawaka kama mashinda.

Hii ni risiti ambaye unapewa ama unapata ukiwa umelipia ile cheti cha paspoti, ambaye inaonyesha ya kwamba ushalipa.

Hapo ni kanisani. Naona imejengwa vizuri, kuna viti nyingi watu wengine wamekalia wengine wakiwa wanasimama. Hapo ndo unapatanga mawaidha kidogo kutoka pasta wetu John ama Njeri.

Hapo wachezaji wamejitokeza wakiwa wanafanya zoezi kwa utaratibu. Ni kama wanajiandaa kuna mchezo kubwa itakoyofanyika siku karibuni hivi. Bidii yao ndo itakuwa inasaidia.

Hapo na siku ya majadilianao kati ya judiciary na wananchi. Naona hapa imeandikwa juu ya majadiliano kuhusu utendakazi yao ama hali inavyosaidia wananchi.

Hawa ni wenyeji ama wanasiasa ambao wanaendeleeza ile kampeni yao ya PNU ambaye ni ile chama kubwa ambaye marais wetu wa mbeleni rais Uhuru kenyatta, naona hapa wamejitokeza kwa wingi ili wajitafutie kura ya ziada.

Hapo kuna mrembo anasimama amevaa dress nyekundu ni kama anaonyesha hii mshono wa kisasa ambaye mrembo wawili wanunue, naona si nguo mbaya ina rangi ya kupendeza.

Hapo naona mfanyikazi wetu wa huduma akiwa anasaidia wananchi. Naona wamejitokeza kwa wingi. Naona anampigia saini kwa karatasi akiwa mhudumu akiwa anasimama anangoja.

Hapo watu waliambiwa wajitokeze kwa wingi wakati ile kura yao. Na hapo naona mwenzetu amekaa hapa akiwa anachukuliwa biometric yaani usija usizajili wa kidole.

mashabiki wetu wakona furaha hapo wamejitokeza kwa wingi naona wengine wamekalia wakiwa wametulia wengine wamepanda juu wakiwa wamesimama enyewe inaonekana hii mchezo ni mchezo mkali

Wachezaji wamejitokeza wakiwa wamevaa jezi nyekundu hapo ndio wafanya zoezi moja kwa moja zoezi ya kila siku ambayo itawasaidia kesho wakienda uwanjani, wakiwa wanachezea timu yao na ile timu ya jirani ama wale wenzao wengine.

Huyu ni rais wetu Samoei Ruto akiwa anapatia cheti cha kufanya kazi nzuri. Jaji wetu huyu mwanamke ambaye anasimama na yeye ni kama kazi yake ilipendeza sana na rais wetu wa jamhuri.

Hapo kuna mchoro ya mkono mbili. Imeonekana hapa ni kama kuna uhusiano ama maelewano, alama ambaye inaonyesha ni alama ambaye iko na chama, fulani ambaye muungano ndio utangamano.

Kuna customer wetu amekuja hapo, amekuja kutembelea watu wa huduma, ni kama alikuwa anaulizia ule mama anakaa hapo kwa counter fulani vipi anaweza pata usaidizi.

Hapo ni huduma centre mahali ambayo inasaidia watu sana. Wale wanahitaji cheti cha kifo na cheti cha kuzaliwa. Ndo ile deski ambayo imetengenezewa naona vile imeandikwa hivi juu mahali huyo mfanyikazi amekaa.

Hapo naona washabiki wanapiga makelele nini, wamepiga mkono nini. Naona kuna wachezaji wa jezi tofauti tofauti, hapo naona dume wamekutana na mpira wa mguu unaoendelea.

naona leo mgeni wetu ni askari wetu wa kulinda usalama na yeye mwenyewe ni kama anahitaji usaidizi flani hapo akiwa anaongeleshwa na jama anayefanya kwa huduma center

Leo ni rais wetu, Mr . Samoei Ruto. Naona hapo ameshikilia kitabu kwa mkono ni, naona ni Bibilia. Ni kama alikuwa anaapishwa wakati alipofahulu kura yake.

Hapo inaonekana kuna kazi inaendelea. Wenzetu wamekaa na wawili wakiwa wanasimama. Kunakuweko wanasajili watu wa mama. Na hawa wamejitokeza ili jina yao iandikwe.

Hii ni uwanja wetu mkubwa ambayo ni Kasarani ama Nyayo Stadium. Naona mashambiki wamejitokeza kwa wingi, kuna mashindano inaendelea. Enyewe hii ni uwanja kubwa zaidi inayobeba watu wengi kwa vile mashambiki wako wengi sana.

Hapo naona mwezetu amefika hapa ili apate huduma ama akuje achukue ile cheti alipoambiwa utachukua baada ya siku mbili ama tatu. Alipofika ni kama ameambulia patupu ndio hapa anapiga kelele ama anaongea kwa ukali wakiwa wafanyakazi wa huduma mmoja wao alisimama nyuma na wengine wanakaa.